Mwanamke aliyevaa hijabu ya rangi ya kijivu amekaa kwenye sofa la rangi ya zambarau iliyokolea. Anatumia kompyuta ndogo iliyowekelewa kwenye meza ndogo ya kahawia iliyo mbele yake. Kwenye meza hio kuna vitabu vilivyopangwa mishumaa na chombo kidogo chenye maua meupe. Kwa nyuma kuna matakia yenye ruwaza tofauti yaliyowekwa kwa sofa.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta iliyo juu ya meza ya mviringo. Nyuma yake kuna dirisha kubwa linaloonyesha majengo. Juu ya meza pia kuna chombo kidogo cha maua.

Watu wameketi kwenye meza wakifanya mkutano huku kukiwa na skrini kubwa ukutani inayo onyesha watu wengine kwenye mkutano wa video. Chumba kina kuta za rangi mbalimbali na mapambo ya kisasa.

Mtu akitumia komputa mpakato kwa ajili ya mkutano wa video, skrini ya komputa inaonyesha picha za watu tisa tofauti ikimaanisha, wanashiriki kwenye simu ya video hiyo ,mkono wa mtu unaonekana ukibonyeza vitufe kwenye kibodi.

Mwanamke akifanya kazi mbele ya kompyuta mbili. Skrini kubwa inaonyesha mkutano wa video, na watu wengi, na mwanamke huyo anaonekana akionyesha kitu kwenye skrini, kwa kutumia kalamu. Skrini ya chini, ni kompyuta mpakato, na kuna kibodi ya nje. Amezungukwa na vitabu na vifaa vingine, vya ofisi.

Mbele kuna simu mahiri ikiwa na programu ya Google Classroom ikionekana wazi kwenye skrini yake. Nyuma ya simu kuna skrini nyingine kubwa ya kompyuta pia ikionyesha tovuti au programu fulani inayohusiana na elimu.

Mtu, labda mwanafunzi akitumia kompyuta kibao yenye skrini ya kijani na nyeupe. Vidole vya mtu huyo vinaonekana vikiguza skrini. Kwenye skrini kuna picha na maandishi, labda programu ya kujifunza. Mbele yake kuna kalamu nyekundu na karatasi.

Msichana mdogo mwenye nywele nyingi kichwani akitazama skrini ya kompyuta mpakato kwa umakini. Amevaa sweta ya shingo ya juu na ana kalamu mkononi akiwa tayari kuandika, nyuma yake kuna gitaa.

Mwanamke akiwa ameketi mbele ya kompyuta mezani, amevaa miwani na fulana yenye rangi mbalimbali. Nyuma yake kuna skrini kubwa ya televisheni inayoonyesha mkutano wa video na washiriki wengi wanaonekana kwenye miraba midogomidogo. Anaonekana kama anayefundisha au anayeendesha mkutano kupitia mtandaoni.

Mwanamke akiwa amekaa kwenye sofa na anatumia kompyuta ya pajani kwa ajili ya mkutano au darasa la mtandaoni. Ameelekeza macho kwenye skrini ya kompyuta ambayo inaonyesha picha ya mtu mwingine na anachukua dondoo kwenye daftari lake. Pembeni yake kuna vitabu, kalamu na karatasi nyingine zilizoenea kwenye zulia.

Mwanamke mwenye nywele za rangi ya dhahabu na miwani, akiwa ameketi mbele ya kompyuta . Anaonekana akifikiria au kutazama kitu kwenye kompyuta kwa makini, akiwa ameshika kidevu chake. Kuna mwanga mkali wa jua unaopenya kupitia madirisha nyuma yake.

Bango la mtandaoni la Digital Education Platform lenye mandhari nyuma ya blue inaonyesha vifaa vya kieletroniki kama simu na kompyuta pamoja na wanafunzi. Inaashiria jukwaa la elimu inayotumia teknolojia.

Watu wawili wakiwa wanajishughulisha na kompyuta za pajani na skrini za ziada labda wakifanyakazi ya programu au miradi mingine ya kompyuta. Mwanamke anaonekana akimuelekeza kitu mwanaume kwenye skrini. Wote wawili wanaonekana wamejikita kwenye shughuli za kazi zao. Nyuma yao kuna watu wengine wakiendelea na kazi zao.

Mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta huku akiangalia skrini anaonekana akitabasamu na kuna skrini nyingine za kompyuta zinazoelea hewani nyuma yake zikionyesha programu mbalimbali za ubunifu na ofisi. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ofisi au nafasi ya kazi yenye taa nzuri.

Kidole gumba kimeelekea kwenye duara ya kiteknolojia lenye dunia ndani yake. Kwenye upande wa kulia kuna dhana za elimu mtandaoni na kisayansi. Usuli ni wa kijivu nyeusi wenye michoro, ya kidijitali.

Kompyuta mpakato yenye picha ya mwanafunzi aliyehitimu shule inaonekana wazi ikiambatana na simu janja yenye programu ya kujifunzia, daftari, penseli, miwani na kikombe cha kahawa au chai imepangwa karibu na kompyuta. Seti hii ya vitu inawakilisha mazingira kamili ya kujifunzia mtandaoni.

Ni mtu mdogo anaonekana akishiriki katika somo la mtandaoni akiwa nyumbani. Ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akitumia vipokea sauti vya masikioni visivyo na waya. Mkononi ameshika kitabu wazi na kalamu. Meza yake ina glasi ya kinywaji na kifaa kingine cha kielektroniki.

Msichana anonekana akijishughulisha na masomo ya mtandaoni au mawasiliano akiwa amevalia vichwa vya sauti vya rangi ya waridi na kutumia kompyuta mpakato. Amejikita kikamilifu katika kile anachofanya akitumia ishara za mkono kuwasiliana.

Kompyuta iliyowazi na skrini yake inaoonyesha maktaba ya vitabu ya kidijitali, rafu za vitabu zimewekwa ndani ya skrini zikiwa zimejaa vitabu vya rangi mbalimbali.

Watoto watatu wanaonekana wamekusanyika kwenye dawati la zamani darasani. Mmoja wao anashikilia simu ya mkononi, au kifaa kingine kidogo, na wengine wawili wanamuangalia kwa karibu. Nyuma yao, ubao mweusi una maandishi ya chaki, na chati ya maumbo. Wanaonekana kuwa makini na mada inayowajia kutoka kwenye kifaa hicho.

Mkono wa mtu unaonekana ukigusa skrini pepe, yenye neno E-learning kwa herufi kubwa za bluu. Karibu na neno hilo, kuna ikoni mbalimbali zinazowakilisha dhana za kujifunza, kama vile balbu ya mwanga, kioo cha kukuza, na saa. Uso wa mtu unaonekana kwa ukungu nyuma.

Kompyuta mpakato yenye neno e-learning kwenye skrini. Ikiwa imewekwa juu ya meza ya mbao. Nyuma yake kuna mandhari nyuma ya bluu yenye ikoni mbalimbali za teknolojia na elimu. Inawakilisha dhana ya elimu mtandaoni au kujifunza kidijitali.

Kompyuta imefunguliwa na kutumika. Mkono moja unaelekeza kwenye skrini, mkono mwengine unatumia kipanya cha kompyuta. Mkono wa moja wao umevaa saa mahiri au kifaa cha kufwatilia mazoezi mkononi.

Kompyuta mpakato iliyowazi, huku upande moja ikonekana kama kitabu kikubwa chenye ukurasa zilizofunguka. Kutoka kwenye skrini ya kompyuta, kuna mawazo na alama mbalimbali zinazolea hewani kama vile dola, gia, vichwa vya watu na ishara za mawasiliano na habari zikitoka kwenye kifaa hicho.

Mtu akijifunza mtandaoni kupitia kompyuta. Anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta akiandika kwenye daftari lake. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu mwanamke akifundisha. Meza yake ina vitabu, kalamu na vifaa vingine vya kujifunza.

Wasichana watatu waliokaa kwenye bustani au mahali penye miti wakiangalia kompyuta .Msichana wa katikati ndiye aliyeshika hiyo kompyuta. Wanaonekana wanashirikiana kujifunza au kufanya kitu pamoja kwenye kompyuta.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa lililojaa watu wengi . Wengi wao wakiwa wameketi kwenye viti vya madawati. Wanaonekana kuwa wakihudhuria somo au mkutano. Chumba kina dari la mbao.

Kiti cha buluu cha ukumbi au darasa chenye sehemu ya kuwekea mikono, ya rangi ya kahawia na meza ndogo inayoweza kukunjwa. Pia ya rangi ya kahawia upande mmoja. Kiti hicho kiko juu ya sakafu ya mbao.

Sehemu ndani ya maktaba. Watu watatu wameketi kwenye meza wakisoma au kufanya kazi fulani. Rafu zilizojaa vitabu zikionekana nyuma yao. Sakafu ni vigae na kuna nafasi wazi karibu na meza.

Watu wengi waliokaa kwenye meza kubwa katika chumba cha mkutano. Wanaonekana kuwa katika mkutano au kikao, wengine wameshikilia simu au wanakagua nyaraka.

Chumba kinachoonekana kama maktaba au darasa la kusomea. Kuna meza na viti virefu vya mbao vilivyopangwa vizuri. Ukutani kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu vingi. Dirisha lenye nondo linaonekana upande wa kushoto.

Watu kadhaa wakifanya kazi fulani kwenye kompyuta zilizopangwa kwenye madawati katika chumba kinachoonekana kama maabara ya kompyuta au darasa. Watu wengine wanaonekana wamevaa barakoa. Sakafu ina vigae.

Maktaba kubwa, au, chumba cha kusomea, kilichojaa watu, kina meza, na viti, vingi, watu kadhaa, wamekaa, kwenye meza hizo, wakisoma, au wakifanya kazi zao, nyuma, kuna rafu za vitabu.

Chumba tupu chenye sakafu ya mbao inayong'aa na ukuta wa rangi ya kahawia, dirisha kubwa ambayo inaleta mwanga mwingi ndani ya chumba hicho. Dirisha hiyo imejengewa kiti chini yake.

Ndani ya chumba kidogo chenye kitanda kimoja, chenye shuka nyekundu na nyeusi. Dirisha ndogo lenye paa la chuma, linaonekana upande wa kulia, na pazia la kahawia linaning'inia. Sakafu ni ya kijani.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa, vya chuma vyeusi, vilivyotandikwa shuka za rangi ya kijani bluu, na foronya zenye maua. Chini, kuna maandishi yanayosomeka St. George Girls' Secondary School Boarding Section.

Chumba kidogo chenye kitanda kilicho funikwa na shuka nyeupe na blanketi jekundu kuna dirisha lenye emapazia ya kijivu na pazia jembamba la ndani. Pembeni mwa kitanda kuna friji ndogo na juu yake kuna microwave .

Ndani ya chumba cha kulala, chenye vitanda vya ghorofa viwili vya mbao. Kati ya vitanda hivyo kuna kabati nyeupe ndefu yenye rafu. Nguo za kulalia zenye mifumo tofauti ziko kwenye vitanda hivyo. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao, au vigae vya rangi ya kahawia.

Ndani ya chumba cha wagonjwa. Kuna vitanda vingi vya hospitali vilivyopangwa safu, baadhi zikiwa na magodoro yenye rangi ya kijani. Juu ya kila kitanda kuna vyandarua vya rangi ya kijani vilivyofungwa kwenye dari. Dari imeundwa kwa mbao. Kuna sanduku kubwa jeusi, labda likiwa la kuhifadhi vitu vya mgonjwa. Mgonjwa mmoja anaonekana amekaa kitandani kwa umbali.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa viwili vya mbao, kila kitanda kimetandikwa shuka nyeupe. Kuta ni nyeupe na kuna taa ya ukutani. Dari ina miili ya mbao inaonekana. Dirisha linaonekana upande wa kulia, likiuruhusu mwanga kuingia.

Darasa au maktaba ndogo. Katikati kuna meza ndefu ya kahawia iliyozungukwa na viti vingi vya mbao. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani kibichi na kuna ubao mweupe mkubwa upande wa kulia. Pia kuna rafu ya vitabu na kompyuta chache.

Ukumbi mkubwa umejaa viti vya rangi nyekundu vikiwa vimepangwa kwa safu nadhifu. Kuna sehemu mbili za kuketi, moja chini na nyingine juu kama ghorofa. Jukuwaa linaonekana mbele likiwa na meza na viti vichache, milango kadhaa ya kijani kibichi inaonekana kwenye ukuta.

Kundi kubwa la wanafunzi limekusanyika ndani ya maktaba, wengi wao wamekaa kwenye meza za mbao wakisoma vitabu au wakitumia kompyuta. Rafu nyingi zilizojaa vitabu zimepangwa kuta za maktaba.

Darasa tupu lenye viti na meza za zamani za mbao zilizopangwa kwa safu. Madirisha mengi yenye fremu za chuma yanaonekana upande mmoja yakiruhusu mwanga kuingia. Ubao mweusi unaonekana upande wa kushoto. dari inaonekana imetengenezwa kwa mbao.

Wataalam au wanafunzi kadhaa wakiwa wamevaa makoti nyeupe ya mahabara, wamezingira meza iliyojaa vifaa vya kielektroniki, vifaa vya kupima na kompyuta vimepangwa mezani. Mmoja wao anashughulikia bodi ya saketi akionyesha kitu, kwa wengine walio karibu naye.

Darasa tupu lenye viti na meza za zamani za mbao zilizopangwa kwa safu. Kuta zina rangi ya buluu na chini ni nyeusi. Kuna ubao mweusi mrefu mbele ya darasa na karatasi chache zimebandikwa pembeni mwake. Dari inaonekana kuwa na mbao za paa zilizo wazi.

Ukumbi mkubwa wenye viti vingi vya kisasa. Viti hivi ni vya rangi nyeusi na sehemu za kukalia na kuwekea kitu ni za mbao nyepesi. Vimepangwa kwa safu zinazopanda juu zikielekea mbele ya ukumbi. Ukumbi unaonekana kuwa mtupu na umeangazwa vizuri.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaoendela ndani ya uwanja. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani wakiwa wamevaa jezi za buluu huku wengine za machungwa. Sakafu ya uwanja ni nyekundu na kuna alama za uwanja wa mpira wa kikapu. Kwenye viti vya watazamaji nyuma ya wachezaji kuna watu wachache wakiangalia mchezo.

Kuna chumba cha kulala chenye vitanda vingi vya ghorofa. Vitanda vimetegenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia nyepesi. Mapazia mazito ya rangi ya kahawia yamefunika dirisha yakizuia mwanga mwingi kuingia. Sakafu imetegenezwa kwa mbao au sakafu inafanana na mbao.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Madirisha marefu yenye fremu za chuma yanaonekana upande wa kushoto yakiruhusu mwanga kuingia . Ubao mrefu na mchafu wenye karatasi chache zilizobandikwa unaonekana mbele ya darasa.

Kuna kundi la watu linalofanya mazoezi ya kimwili nje kwenye uwanja wa nyasi wamesimama kwa mstari, kila mmoja akishikilia mpira juu ya kichwa chake. Wanaonekana wakiwa katika harakati za kupitishana mpira au kufanya zoezi la ushirikiano. Nyuma yao kuna jengo lenye nembo ya taifa au serikali. Miti na mimea mingine ya kijani ina zunguka eneo hilo.

Ukumbi mkubwa, wenye viti vya mbao, penye rangi ya kahawia, vilivyopangwa kwa safu na kupanda juu. Dari ni ndefu na inaonekana kuwa na matundu ya hewa.

Ukumbi mpana uliojaa viti vingu vilivyopangwa kwa safu nadhifu viti hivyo ni vya rangi ya kijivu na buluu kuna sehemu mbili za kukaa ghorofa ya chini na ghorofa ya juu.

Maktaba kubwa yenye safu nyingi za rafu za vitabu. Vitabu zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu hizo za mbao zikinyoosha mbali kuelekea nyuma. Njia pana imeachwa katikati ya rafu. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha kwenye maktaba hiyo.

Ukumbi mkubwa ulio na viti vingi vya rangi nyekundu vikiwa vimepangwa kwa safu nadhifu. Kuna sehemu mbili za kuketi, sehemu moja iliyo chini na nyingine juu. Dari inaonekana kuwa na taa na kuta zina paneli za kuzuia sauti.

Maktaba imejaa rafu nyingi ya vitabu, vilivyopangwa vizuri kwenye sakafu, kijana ameketi chini, akisoma kitabu, kwa makini. Ukutani, kuna mabango, yenye picha, za vitabu.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi katika meza. Mwanaume mmoja amevalia shati jeupe ila mwingine amevaa shati lenye maua. Wanawake wamevalia nguo za kitamaduni. Mezani kuna karatasi na viti zingine. Juu yao, kuna mapambo ya vitambaa yenye michoro.

Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu za dhahabu, akimsaidia msichana mdogo mwenye nywele nyekundu wakiwa wameketi kwenye meza. Msichana huyo anaonekana akishika au kucheza na kitu fulani kwenye meza na wote wawili wanatabasamu usoni wakionyesha furaha na ushirikiano.

Kikundi cha vijana wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta, labda darasani au maabara ya kompyuta. Msichana aliye mbele anaonekana akitabasamu, na kutazama kamera huku, wengine wakionekana kushughulika na kompyuta zao. Kuna mwanga mkali wa jua, unaopenya kutoka dirishani.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizotimia, akitazama mbele na kufumbua mdomo wake kana kwamba anazungumza au anatoa sauti. Mkono wake umeelekezwa kuelekea mdomo wake. Nyuma yake anaonekana mtu mwingine labda mzazi au mwalimu ambaye anamsikiliza kwa makini.

Mtoto mdogo wa kiume na mwanamke. Mwanamke huyo anaonekana kua akimsaidia mtoto kuzungumza au kuelekeza kinywa chake. Mikono yake imeshika mashafu ya mtoto, na mtoto anatazama juu kuelekea mwanamke huyo, huku akifumbua kinywa chake. Wote wawili wanaonekana kua na tabasamu nyepesi. Nyuma yao kuna rafu yenye vitu vya kuchezea aa vifaa vingine.

Wanafunzi watatu wa kiume, wote wakiwa wamevaa sweta za shule za rangi ya kijivu na shati za ndani za bluu, wamekaa kwenye madawati ya mbao darasani, na mmoja wao anaonekana akiangalia kitabu au daftari wazi kilichokua mbele yake. Kwa nyuma kuna madawati mengine na kuta za darasa zenye rangi hafifu.

Mtoto ameketi mbele ya kitabu kikubwa kilicho wazi uku mikono yake ikiwa juu ya kurasa. Mtoto amevalia fulana ya rangi ya kijani buluu. Nyuma yake, kuna rafu za vitabu zilizojaa vitabu zikionyesha mazingira ya maktaba.

Darasa la shule au chuo lenye bodi nyeupe iliyojaa maandishi tofauti. Mwalimu anaonekana amesimama mbele ya darasa akifundisha wanafunzi wake. Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati yao wakisikiliza au wakishiriki darasani, baadhi yao wanaonekana wakiandika. Kuna vifaa vya maabara na vitu vingine vya kufundisha kwenye meza ya mwalimu.

Wanawake wawili, mmoja aliyevaa shati jeupe, anaonekana kama, anayemfundisha au kumsaidia, katika masomo yule mwingine. Wote wawili, wanatabasamu na kutazama kamera, wakiwa wamekaa kwenye meza yenye vifaa vya kuchora. Nyuma yao kuna dirisha kubwa, na miti.

Mwanamke na mtoto wakizungumza. Mwanamke ana miwani na anatabasamu huku akimuangalia mtoto yule. Mtoto anaonekana akieleza kitu huku akitumia mikono yake.

Mtoto mwenye nywele za dhahabu na macho ya bluu, ameketi mezani akionekana kushangilia. Mkono wa mtu mzima unaonekana umeshika kitabu cha manjano mbele ya mtoto huyo. Kwa nyuma kuna michoro ya kupendeza ya kamba ya rangi ya machungwa na miti ya kijani.

Kikundi cha vijana wakiwa wameshikilia vitabu vya buluu na kujifunza kwa pamoja. Kuna msichana mmoja aliye katikati anaonekana akitazama kitabu hicho kilichoshikwa na mmoja wao. Wengine wanatazama kitabu hicho au wanasikiliza wenzao.

Mwanaume aliyeketi kwenye meza akifanya kazi mbele ya kompyuta amevaa miwani meusi na vipokea sauti masikioni, anaonekana akiguza kibodi ya kompyuta na kuna karatasi mbele yake, nyuma kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu . Kuna skrini nyingine za kompyuta karibu naye.

Mwanamke akimsaidia mtoto mdogo kuvaa kifaa cha kusaidia kusikia kwenye sikio. Mtoto anaonekana amekaa kwenye meza labda akifanya masomo au shughuli nyingine kwani kuna daftari na kalamu mbele yake.

Mikono miwili ya mtoto ikiguza maandishi ya breli. Kidole kimoja cha kila mkono kinashika mstari wa maandishi, kuashiria mtu anayesoma au kujifunza kusoma kwa kutumia breli hiyo. Mikono hiyo imevalia sweta ya rangi ya chungwa.

Mwanafunzi mwanamke akipiga makofi darasani anaoneakana akitabasamu na kufurahi huku wanafunzi wengine wakionekana nyuma yake. Mbele yake kuna daftari lililo wazi na kompyuta ndogo.

Mwanamke mwenye nywele za kusuka akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu mbele ya meza yenye kompyuta mpakato iliyo wazi na kitabu. Anaonekana akisoma au kufanya kazi kwa umakini. Nyuma kuna madawati mengi na mazingira yanayofanana na darasa au maktaba.

Msichana mdogo, mwenye nywele za rangi ya kahawia, akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni, vyeusi, anatazama upande wa kulia, na anaonekana kufikiria, au kusikiliza kwa makini, huku kidole chake, kikiwa kimeguza kidevu chake, amevaa shati ya kijani.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu au mtaalamu akimfundisha msichana lugha ya ishara. Mwanamke huyo amevaa shati la rangi ya buluu na miwani. Anatabasamu huku akionyesha ishara kwa mikono yake. Msichana mdogo ameketi nyuma na anaonekana kumwangalia mwanamke huyu kwa makini huku pia akijaribu kuiga ishara kwa mikono yake. Nyuma yao kuna bango lenye nambari moja hadi ishirini likipendekeza mazingira ya shule au kituo cha kujifunza.

Mwanamke mmoja na mtoto mdogo wote wawili wakitabasamu kwa furaha. Mwanamke huyo amevaa jaketi la rangi ya ua ridi na anatabasamu pia huku akimkumbatia mtoto. Mtoto amevaa shati la bluu na koti jeusi lisilo na mikono na ana tabasamu pana la- la kicheko. Wote wawili wanaonekana wenye furaha na wameridhika. Nyuma yao kuna rafu ya vitabu zikiwa zimefifia kidogo.

Mtu ,akiwa ameketi kwenye meza ya mbao ,anasoma kitabu kilichoandikwa kwa herufi za braille . Amevalia koti la kijani kibichi na t shirt nyeupe na ana spika ndogo masikioni. Macho yake yamefumbwa kidogo akionyesha anaweka mawazo katika kusoma kwa kutumia hisia zake za kugusa. Juu ya ukuta nyuma yake, kuna saa iliyoning'inia na fremu za picha. Pia, kuna rafu ya vitabu na mimea iliyo karibu na meza.

Msichana mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akichora au kupaka rangi kwenye turubai ndogo, anaonekana kufurahia anachofanya na karibu naye kuna mwalimu au msaidizi anayemtazama kwa tabasamu. Mezani kuna rangi na vifaa vingine vya Sanaa. Mandhari ya nyuma inaonyesha madarasa au chumba cha Sanaa chenye vifaa vingi.

Mvulana mdogo akiwa amevalia fulana nyekundu na shati jeupe akipiga piano huku akitabasamu na kuangalia juu, anaonekana kuwa na furaha na anachokifanya. Mandhari ya nyuma inaonyesha chumba chenye madirisha makubwa na rafu za vitabu zenye rangi ya kijani na njano.

Mwanaume mmoja akiwa sakafuni na watoto wanne wadogo. Mwanaume huyo ameshika kitabu chenye picha. Watoto wengine wanaonekana kucheza na vizuizi vya rangi mbalimbali vilivyotawanyika sakafuni.

Mwanamke na binti mdogo wamekaa pamoja wakiangalia kitabu wazi. Binti huyo anaonekana akionyesha kitu kwenye ukurasa wa kitabu. Wote wawili wanaonekana makini wakishiriki katika shughuli ya kusoma au kujifunza. Mwanamke huyo ana nywele ndefu za dhahabu na binti mdogo amevaa kitambaa cha nywele cha waridi.

Miguu ya mtoto inaonekana ikisimama juu ya blanketi jeupe lililotandikwa kwenye nyasi. Mtoto amevaa suruali nyekundu ndefu. Pembeni ya blanketi kuna sponji zenye rangi mbalimbali na nguo ya buluu imewekwa karibu.

Msichana mdogo aliyevaa barakoa ya blue na ameketi kwenye dawati la shule akishiriki katika somo. Anatumia lugha ya ishara huku mwalimu anayeonekana kwa mbali akitumia ishara pia. Dawati lake lina vitabu, penseli, penseli za rangi.

Kundi la watoto wadogo wakiwa wameketi sakafuni darasani wakiangalia mwalimu ambaye anaonekana kwa nyuma. Watoto wawili kati yao wameinua mikono yao juu, wakishiriki katika shughuli fulani. Darasa limepambwa kwa kanda za rangi na kuna vitu vingine vya kucheza au kujifunza kwa mbali.

Watoto wawili wamekaa kwenye viti vya mbao wakitumia kompyuta ilio juu ya meza. Kila moja wao amevaa vipokea sauti masikioni wakionekana kujihusisha na masomo au shughuli za kompyuta.

Kuna kundi la watu ndani ya chumba fulani wanaonekana kufanya shughuli fulani kwa pamoja. Kuna msichana mmoja katikati yao mwenye tabasamu usoni anainua mkono wake na kuonyeshana vidole vinne.

Mzee mwenye ndevu nyeupe na miwani meusi amelala kifudifudi akisoma anaonekana yuko kwenye sofa au kitanda akitumia vidole yake kusoma kitabu. Maandishi ya Braille yanaonekana kwenye kurasa anazoshika. Pete ya fedha inayongaa kidoleni mwake. Huyu ni mtu aneyejifunza au kusoma kwa kutumia hisia ya mguzo.